Nesi akiwa anamtunza mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda cha hospitali, pengine wodi ya watoto wachanga. Mazingira ni ya chumba cha kisasa cha hospitali na vifaa mbalimbali vya matibabu vipo ukutani. Hapa, tunaona huduma bora za afya kwa watoto wachanga.

Chupa mbili za chanjo ya measles, mumps, rubella, MMR zikiwa zimesimama kando kando ya sanduku la chanjo hiyo sindano hizi ni kwa ajili ya kukinga dhidi ya surua, mafua ya koo na homa ya rubella.

Mtu ameketi akipata chanjo kwenye mkono wake wa kushoto, akihudumiwa na muhudumu wa afya aliye vaa sare na barakoa, mazingira yanaonekana kama kliniki au kituo cha afya, na kuna vifaa vya matibabu pembeni, hii inaonyesha zoezi la utoaji chanjo, hasaa nchini Kenya, manthari ni hospitali au kliniki ya, matibabu.

Chupa ndogo yenye label iliyoandikwa ibuprofen ikiwa mbele ya chupa nyingine zilizoko kwenye mandhari ya bulu pia chupa hii ni nyeupe na maandishi yake ni nyeusi.

Mwanamke aliyevalia barakoa na glavu akiwa ameshikilia bidhaa ikionekana kama ni barakoa na amesimama babarani maeneo ya mjini huku watu wengine wakiwa nyuma yake. Anaonekana amevaa topu nyekundu na jeans na ana mkoba wa kijani kiunoni. Mazingira yanaonyesha watu wakiwa busy na shughuli zao, labda kipindi cha korona.

Mgonjwa aliyelala kitandani, ikiwemo kifaa cha kusaidia kupumua. Msaidizi wa kiafya amekaa pembeni, akiwa amevalia aproni na stetheskopu, ndiye anayeangalia hali ya mgonjwa. Chumba kina vifaa vya matibabu, nyuma yao.

Ni eneo iliyofurika sana na maji machafu ya rangi ya hudhurungi huku wawili wakiwa wamekaa ndani ya maji haya mbele ya miundo ya makazi ya mabati na mbao. Makazi hayo yanaonekana kuadhirika na maji hayo huku matuta na vitu vingine vikiwa vimezama ndani ya maji.

Daktari au mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na glavu, akimhudumia mtoto mdogo aliyebebwa na mama yake kwenye kliniki. Mtu amekaa ndani ya chumba cha afya. Mazingira yanaonyesha huduma za matibabu au chanjo kwa watoto. Hii ni hali ya kawaida katika vituo vya afya nchini Kenya.

Mama wa jamii za kaskazini mwa Kenya amevaa mavazi za kitamaduni. Ameketi kwenye kiti cha plastiki huku mhudumu wa afya akiwa amevaa koti jeupe na barakoa akijiandaa kuchukua au kutoa chanjo. Mazingira ni ya jangwani. Kuna nyumba za asili na miti michache nyuma yao. Hii inanyesha huduma za afya zikitolewa vijijini na maeneo ya mashinani.

Wanawake wawili wakiwa wamevaa koti la maabara wakiwa kwenye ofisi ya kufuma, mtu anatumia mashine ya kushona na kando kuna vikapu vilivyojazwa na vifaa vya kufumwa labda masiki au vifaa vingine vya kinga.

Askari wawili wa zimamoto wakiwa kwenye nyasi ndefu karibu kabisa na moto mkubwa wa nyika, wamevaa mavazi ya kinga, na wanajitahidi kuzima moto. Moto unaonekana ukienea haraka, na askari hao wako kwenye jitihada za kuudhibiti. Hii ni hali ya hatari inayotokea mara nyingi msimu wa kiangazi.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama mbele ya kundi la wanawake wa jamii ya Masaai walioketi ardhini. Wengi wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni ya rangi nyekundu na machungwa. Mwanamke huyu anaonekana kuwapa mafunzo kutokana na elimu katika eneo la uwazi wa mashambani. Huko mlima ikiwa inaonekana mbali nyuma yao.

Mwanamke akiwa hospitalini amevalia mavazi ya pinki akiwa kitandani akishika mtoto mchanga aliyefunikwa na blanketi nyepesi yenye mapambo ya rangi mbalimbali. Ukuta wa nyuma ni wa rangi ya bluu na kuna kitambaa cha kuziba dirisha kando yake. Maandhari haya ni tulivu na yanaonekana ni ya hospitalini.

Daktari au mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa, akimchoma chanjo mzee aliyevalia kofi na shati la checked . Mazingira yanaonyesha wanapatikana kwenye kituo cha afya, kilicho na paa la bati. Hii inaashiria huduma za chanjo au kinga ya afya vijijini nchini Kenya. Inaonekana ni mchana.

Mkono uliovalia glavu za plastiki za bluu ukiinua sindano na chupa ya chanjo ya MMR measles , mumps na Rubella yenye label wazi. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya manjano na ya kungaa'. Hii inahusisha chanjo za kinga za kiafya.

Mtaalamu wa afya akiwa amevalia glavu na mavazi ya kinga pia amevalia barakoa akitoa chanjo kwa mtu aliyeketi ndani ya hema la huduma za afya pia yeye amevalia barakoa, kuna watu wengine nyuma yao wakiwa wamekaa wakisubiri huduma, mazingira yanaonyesha kambi ya kampeni ya afya au utoaji wa chanjo.

Mtu aliyevaa koti la huduma yenye nembo ya CBK taarifa akitunza mtoto mchanga ambaye amemlalia wamekaa kwenye kiti yenye kitambaa cha kavu, mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida tu ya nyumba.

Mkono uliovaa glavu ya kijani umeshikilia chupa ya chanjo iliyoandikwa "MMR" kumaanisha Measles, Mumps and Rubella pamoja na sindano upande moja. Hii ni chupa ya kuzuia magonjwa ya surua, homa ya dudumio na Rubella. Mazingira ni ya hospitalini au kliniki.

Mfanyakazi wa afya aliyevaa vazi la rangi ya njano na barakoa. Akitoa chanjo kwa mtoto mchanga aliyemkalia mama yake. Wengine wanaonekana nyuma wakiwa na mavazi ya njano pia. Inadhihirika ni tukio la utoaji wa chanjo katika maeneo ya jamii.

Mama akiwa amekaa ameshika mtoto mchanga aliye bebwa kwenye blanketi jekundu na nyeupe mtu mwingine amekinga chanjo kwa mdomo wa mtoto huyo na watu walio valia vest za njano nyuma wana angalia tukio hilo.

Watoto wawili wakichota maji kwenye mfereji mchafu, wakitumia chupa ya plastiki na kijiko kidogo, mazingira ni ya makazi funi, na maji yanaonekana kuwa machafu sana, hali hii inaonyesha changamoto, za, upatikanaji wa maji safi, kwenye jamii.

Mtoto anayenawa mkono kwenye tanki la maji lililoandikwa "Toto" limeonyeshwa pia nembo ya UNICEF, akisaidiwa na mtu mzima aliyevalia barakoa. Mtoto amevaa barakoa na suruali ya nyeusi pamoja na tisheti ya nyeupe. Mazingira ni ya kampeni ya usafi au afya shuleni.

Mtu kwenye mashua mtoni au kwenye eneo lililofurika maji, akiwa amebeba mizigo mingi kama malazi na vitu vingine kwenye mashua yake ndogo ya mbao. Hali hii inaonekana kama mzozo wa mafuriko au usafiri wa maeneo yaliyojaa maji.

Chupa za chanjo mbalimbali kati yake chupa moja iliyoandikwa Yellow fever Vaccination . Kando kuna sindano iliyojaa chanjo, yote yakiwa yamewekwa kwenye meza yenye uso wa rangi ya bluu , pia nyuma yake ni rangi ya bluu. Mandhari yaweza kuwa ni ya hospitalini au kliniki.

Moto mkali kwenye msitu au kichaka ukiwa mfululizo chini ya miti. Hali inaonekana hatari na kuna moshi mzito ukienea angani , pia inaonekana ni asubuhi mapema au mida ya usiku usiku. Mandhari si ya kuvutia.

Mtu akiwa anachuja maji kutumia kitambaa au chujio mbele ya jengo lenye picha na ujumbe wa afya ikisema " Safe water ways, clean drink or boiled water na wash hands ". Inaonyesha umuhimu wa usafi wa maji na mikono kwa afya nzuri.

Mama amevaa leso kichwani na gauni refu. Amesimama kwenye udongo kavu katikati ya madumba mengi ya plastiki ya rangi tofauti ikiwa ni eneo la kuchotea maji. Kuna watu wengine nyuma wakishughulika na mambo yao. Inaonyesha changamoto za upatikanaji wa maji katika jamii.

Wanawake wa jamii ya kiasili wamevaa mavazi ya rangi kale na shanga nyingi wakibeba madumu ya maji vichwani. Wako jangwani au eneo kame na wanaonekana wakitoka kuchota maji. Mazingira yanaonyesha maisha ya kila siku ya wanawake wa jamii za maeneo za kame za Kenya.

Mfanyikazi wa afya akimchunguza mtoto mchanga na inaonekana anampatia chanjo. Yuko kwenye kiti karibu na rafu zilizojaa madokumenti na vifaa vya kliniki. Watu wengine wamesimama nyuma wakifuata kwa umakini.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu na sare za daktari amesimama karibu na mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno huku mdomo wake ukiwa wazi. Mgonjwa anaonekana kuvaa fulana ya buluu na mazingira ni ya chumba cha kliniki ya meno. Hii inaonyesha huduma na uchunguzi au matibabu ya meno.

Mtaalamu wa afya akipima mama mmoja joto, La mwili kwa kutumia kipima joto cha elektroniki kwenye skio, Mwanamke anaonejana kuwa kwenye eneo la huduma za afya na kuna watu wengi na madawati kwenye nyuma. Hi ni sehemu ya zoezi la upimaji afya au huduma ya matibabu kwa jamii.

Daktari wa meno akitoa huduma za meno kwa mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari amevaa kotia kazi ya rangi ya bluu na kofia ya rangi ya samawati akiwa anafanya uchunguzi au tiba ya meno. Vifaa vya matibabu vya meno vipo karibu Kando ya mgonjwa.

Maabara akiwa amevalia koti jeupe na glavu za bluu akifanya kazi mezani chini ya mwanga wa taa maalum anafanya uchambuzi wa sampuli kwenye sahani ya mahabara pamoja na vifaa vingine vingi vya uchunguzi.

Vifaa vidogo vya chanjo ya measles mumps and rubella MMR kila chumbo ina lebo inayoeleza kuwa ni kipimo kimoja cha sufuria nukta tano cha chanjo hiyo ikitengenezwa na kampuni ya Merk.

Mkono wa mtu wenye jeraha au kuhumia ukitolewa au kutibiwa na mfanyakazi wa afya aliyevaa glafu ,sandpaper na nguo za kinga za rangi manjano, inaonekana huduma ya matibabu au tiba ya jeraha kwa mtu mgonjwa.

Vyoo vya wasichana katika shule ya upili ya Maninga, watu wawili wamesimama nje wakizungumza. Kwenye ukuta Kuna maandishi wash your hands here kwenye sehemu ya kuoshwa mkono enye bomba kadhaa. Mazingira ni safi na ni ya shule ikiashiria umuhimu wa usafi na afya shuleni.

Ngamia aliyelala chini kwenye jangwa akiwa bado amebeba mzigo wake mgongoni ardhi ni ya kame na hakuna mimea hali inayoonyesha ukame mkali au safari ngumu jangwani. Taswira hii inaonyesha changamoto wanazopitia wafugaji na wanyama kwenye maeneo ya kame kama kaskazini mwa Kenya.

Choo cha umma kilicho jengwa kwa matofali ya jiwe, chenye paa ya rangi ya kijani na manjano. Kuna mtu mmoja anayeingia chooni na kama inavyoonekana eneo lina miti na nyasi kuzunguka. Jina Public Toilet limeandkwa juu ya mlango wa jengo hilo.

Muhudumu wa afya aliyevaa sare za kijani na kofia akiwa anashikilia sindano na chupa ya dawa tayari kutoa chanjo au sindano. Kuna mwanamke mwingine amekaa nyuma akimsubiri . Mazingira yakiwa ya kliniki au kituo cha afya. Hii ni kawaida wakati wa zoezi la chanjo au tiba kwa jamii.

Mfanyi kazi wa afya aliyevaa suti nyeupe akimpa chanjo mtoto aliyekaa kwa mamake, watu wengine wako nyuma wakiwa kwenye eneo la huduma za afya au kliniki hii inaonyesha utoaji wa huduma muhimu kwa watoto kama chanjo.

Wauguzi wawili wakiwa kwenye wodi ya watoto wachanga hospitalini, wakihudumia watoto waliolazwa kwenye kitanda maalum na incubator . Mazingira masafi yenye rangi ya bluu na vifaa vya kuwasaidia watoto wachanga kuendelea kupata uangalizi bora.

Duka lenye rundo la chupa zenye chenye kioevu, yaliopangwa kwenye rafu pia kuna vyombo vikubwa vya plastiki vilivyo pakiwa kwenye meza karibu uchorachi wa picha za watu na magari. Inaonekana ni sehemu ya kuuza au kutengeneza bidhaa asili kama tiba za kienyeji.

Majengo yaliopo eneo la mtaa polisi wawili wakiwa wamevalia sare wakitazama upande wa mbele ambapo jengo limebomoka. Kuna kifusi kikubwa cha mawe na saruji mahali ambapo jengo limeporomoka huku jengo lingine kubwa likiwa bado limesimama nyuma. Hii inaonekana kama ubomoaji wa nyumba au jengo linalofanywa na serikali au mamlaka husika.

Mikono miwili ikisuguliwa kwa sabuni na maji na pofu nyingi imejitokeza kwenye ngozi. Hii ni mfano wa jinsi ya kunawa mikono vizuri hili kudumisha usafi na kuzuia magonjwa mbalimbali.

Wanawake wawili mmoja akiwa anatabasamu na kufurahia ameketi kwenye kiti cha mgonjwa wa meno akionyesha kidole cha gumba juu na tabasamu kubwa, nyuma yake kuna daktari wa meno aliyevalia sare na glafu za kazi, wote wanaonekana kurithika na huduma waliyotoa na kupata ,mazingira ni safi na yanaashiria tukio la matibabu ya mafanikio.

Mtu akiwa amesimama karibu na pikipiki akinunua bidhaa zilizowekwa kwenye chupa ya plastiki kutoka kwa muuzaji aliyesimama barabarani meza imejaa chupa nyingi na nyuma yao kuna majengo na anga la wazi.

Bodi ya hospitali, mgonjwa mmoja amelala kitandani huku mwingine amekaa kitandani akiwa ameshika kichwa kwa huzuni au uchovu au pia uchungu. Kuna vifaa vya matibabu, maji na milango ya chuma nyuma. Mandhari inaonyeshana mazingira yenye changamoto na hali ya uhitaji wa huduma za afya.

Watu wakiwa na troli zenye magurudumu na juu yake kuna madumu ya plastiki ya njano. Kwenye eneo la wazi lenye udongo mwekundu wakisuburi huduma ya maji au kuchota maji. Kuna wanawake, watoto na baadhi ya wanaume wakiwa kwenye foleni pamoja na nyumba za bati nyuma yao. Hali hii ni ya kawaida kwenye maeneo ya changamoto ya upatikanaji wa maji.

Ni eneo kubwa ambalo limefurika maji, barabara zikikatizwa kwenye maji na miti ikiwa imetingwa na mafuriko. Jua linachomoza juu, na maji yamefunika ardhi na mashamba kwa kiasi kikubwa. Hii ni ishara ya mafuriko makubwa kama yanayoonekana maeneo mengi nchini Kenya.

Wahuguzi au madaktari watatu wakiwa wamevaa mavazi ya ulinzi, wamkimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha hospitalini. Inaonekana kama matibabu ya meno au upasuaji mdogo. Chumba kimejaa mwanga na kina vifaa vya hospitali vya kisasa. Inaonyesha huduma ya afya inayotolewa kwa usalama na umakini.

Mkono uliovaa glovu ukishikilia sindano na chupa yenye maandishi vaccine kwenye mandhari nyuma ya buluu. Hii inaashiria maandalizi ya kuchanja labda kwa ajili ya kinga ya maradhi.

Shindano kiboreshaji cha damu na chupa yenye label ya chanjo ya Polio, Polio Vaccine inaonyesha vifaa vinavyotumika katika utoaji wa chanjo kwa afya pia hii inaezakakua kuwa mandhari ya hospitalini au ya kliniki.

Mtu amelala kwenye kitanda cha hospitali. Amevaa mavazi ya kawaida na kichwa chake kimefungwa bandeji. Chumba kina rangi ya buluu na kijani na kuna vifaa vya hospitali pembeni. Inaonekana huyu ni mgonjwa anayepona baada ya kuumia au kufanyiwa upasuaji.

Mama aliyekaa kwenye benchi akiwa amevaa gaoni ya rangi ya chungwa akimshikilia mtoto mchanga kwenye paja lake, muuguzi aliyevaa sare nyeupe anapima au kumhudumia mtoto huyu kwenye kliniki yenye mwangaza mzuri na madirisha makubwa mazingira yanaleta taswira ya huduma za afya.

Kibanda cha kisasa cha maji cha rangi ya bluu na majano. Watu wakijazilia maji kwenye mitungi ya plastiki ya njano kwa kimombo jerrycans . Mazingira ni ya sehemu kame na kuna foleni ya watu wakisubiri wafikiwe kuchotelea maji. Hii inaonyesha huduma za maji safi kwenye eneo lenye changamoto ya upatikanaji wa maji.

Daktari wa meno, akiwa amevaa koti jeupe, akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda, mbele ya bango, linalotangaza huduma ya meno, Free Dental , kutoka Kinga Africa na mashirika mengine. Bango lina nembo za colgate, dan,,dante, dent aid, gencrope na zinginezo. Hii ni huduma ya matibabu.

Watu wawili wakiwa wananawa mikonokwenye bomba la kuta, na kuosha mikono, wamevaa mashati ya rangi ya manjano na wana barakoa, ikionyesha utamaduni wa usafi na kinga za afya . Hali inaonyesha kuwa sehemu ya mazingira ni ya shule au ya taasisi.

Mtoto ameketi kwenye kiti akishikwa na mtu mzima, huku mtu wa huduma aliyevaa kofia na koti ya buluu, akimpatia matibabu au chanjo. Wanaume wawili, waliovaa mavazi yenye rangi ya njano wanasimama pembeni na kuna meza iliyo na vifaa vya matibabu.

Wanawake wazee watatu wamevalia mavazi ya kitamaduni, yenye michirizi ya chui na vichwa vimefungwa vitambaa. Wameketi chini karibu na ukuta wa nje na mmoja anashkilia mti mdogo mkononi. Mbele yao kuna chombo cha duara, kinachoonyesha kama sehemu ya vifaa vyao vya jadi. Hii inaashiria mkutano wa wazee.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kijani na kitambaa kichwani akichota au kunawa maji kwenye chelewa ya saruji. Mazingira yanaonyesha hii ni eneo la vijijini ambapo maji huletwa kwenye chelewa na matumizi ya jamii. Hii inaonyesha juhudi za kupata maji safi maeneo ya mashinani.

Daktari wa mifugo, aliyevalia mavazi ya kujinga, akichukua sambuli puani mwa ng'ombe kwa kutumia kifaa maalum. Hii ni hatua ya ukaguzi wa afya ya mifugo, labda kuchunguza magonjwa au kwa mautu.,mathumni ya utafiti. Manthari ni ya bara la ng'ombe na matukio haya ni ya kawaida tu kwenye kampeni za chanjo ya magonjwa kwa wanyama kijijini.

Kundi la watu wengi wakikusanyika Kando ya eneo la mtaro mkubwa au handiki lenye maji machafu na udongo mwingi. Inaonekana kuna uharibifu au mmomonyoko mkubwa wa udongo karibu na mtaro huo. Watu wanaonekana wakishuhudia au kufuatilia tukio hilo.

Daktari wa meno akiwa anatibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, kwenye chumba cha kliniki. Kuna vifaa vya matibabu, kompyuta na rafu zenye vifaa vingine vya afya pia. Hii ni huduma ya kawaida ya uchunguzi au matibabu ya meno.

Mtaalam wa afya akimpa mtoto chanjo mchanga , aliyeshikiliwa na mama yake. Mama amevaa koti la rangi ya Pink na mtoto ameambatanishwa na kanga na blanketi la rangi ya kijani. Mandhari haya ni ya kliniki au hospitalini na yanaonekana ni ya kuvutia na tulivu.

Eneo la makazi iliyojaa maji ya mafuriko huku watu wawili , mtu mzima na mtoto wakitembea kwenye maji hayo. Nyumba za mabati zinazopokeana na barabara ,zinaonekana zikiwa zimeshikwa na maji na nyuma kuna mbuzi wachache waliosimama karibu na mlango.

Daktari wa meno akimfanyia mgonjwa matibabu kwenye kiti cha meno, daktari amevalia koti jeupe, glasi na mask na mazingira ni ya kliniki yenye makabati ya kahawia na vifaa vya kutolea meno mandhari ni tulivu katika eneo la hospitalini.

Mtu akipatiwa dosing ya chanjo kwenye mkononna mfanyikazi wa afya, kwenye meza kuna friji iliyoandikwa vaccine kuhifadhi chanjo kwa joto sahihi, pia inaonekana ni mandhari tulivu na mandhari ya kliniki au hospitalini.

Muuguzi akimdunga mtoto sindano ya chanjo, huku mama wa mtoto akimshika mkononi. Kuna meza na box la sharp disposal pembeni, na watu wengi wanaonekana nyuma. Hii ni tukio la huduma za afya ya uzazi na chanjo. Mandhari ni tulifu.

Vikopo vya asili vya kuhifadhi maziwa maarufu kama calabash au guard vikiwa vimekusanyika kwenye ardhi ya udongo vingi vikiwa na kamba au mapambo vimetengenezwa kwa matundu yanayokaushwa na hutumika sana na jamii za wafugaji kama vile wamaasai na wakalenjin.

Wahudumu wa afya wawili wakiwa wamevalia sare nyeupe na mmama pembeni, wahudumu hawa wanaonekana wamewashika watoto wachanga, mmama huyu anaonekana ndiye amejifungua watoto hawa wachanga wawili pacha. Manthari ni ya hospitalini na kuna utulivu na kuvutia kwingi. Tabasamu zimetanda nyusoni mwa wahudumu.

Ajali mbaya ya barabarani ambapo basi limeharibiwa vibaya na tanka la mafuta liko nyuma watu wengi wamekusanyika eneo hilo wakitazama na kusaidia inaonekana ni tukio la dharura lenye madhara makubwa pia inaonekana ni mchana mchana.

Daktari wa meno wawili wakiwa wakiwa wakiwahi mteja kwenye kiti cha daktari wote wamevaa mavazi ya kazi na barakoa wakiwa wanatumia vifaa vya matibabu ya meno ndani ya kliniki ya kisasa taa na vifaa vingine vya matibabu viko eneo hilo.

Watu wanne waliovaa mavazi kamili ya Kinga nyeupe na barakoa wakishugulika mzigo uliofunikwa na kitambaa jeupe wakipakia mzigo huu kwenye gari aina ya Pickup. Wana mavazi yao na makibicho ya rangi ya blue mkgongoni inaashiria wanatumia vifaa vya kusafisha.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga ya rangi ya manjano glavu za blue na buti za giza akipuliza dawa za kuua wadudu au kinga ya mimea kwenye shamba lenye umuhimu wa kilimo, anavyo vifaa vya kupulizia mgongoni na anafanya kazi ya kulinda mazao.

Mtu akiongea na mama mchanga aliyebeba mtoto. Amekaa kwenye kiti na meza iko mbele yao kwa sehemu ya mazungumzo au ushauri katika kambi au eneo la huduma. Kwenye meza kuna dawa ya kusafisha mikono na karatasi kadhaa.

Mwanamke ameketi akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa. Mazingira ni ya banda la huduma za afya na karibu kuna kiti, meza na pipa la taka la rangi ya njano. Hii inaashiria zoezi la chanjo au Huduma ya afya kwa jamii.

Nyumba ya jadi ya jamii za wafugaji iliyotengenezwa kwa nyasi na matawi kwenye eneo la jangwa kame. Kuna leso ya rangi ya machungwa iliyopo kwenye miti, kando yake kuna mtungi na mazingira yanaonekana kame na hali ya maisha ya mashinani au maeneo ya kaskazini mwa Kenya.

Barabara imejaa maji baada ya mvua kunyesha sana magari kadhaa yakikwama kwenye maji yaliyoteleza, kuna matatu, gari ndogo la moshi na magari mengine yanapita katika maeneo yenye mafuriko. Inaonekana ni mchana na mandhari ni ya mafuriko.

Chupa ya chanjo ya MMR measeles, mumps na rubellaa vacinne na sindano nyuma yake yote yakiwa kwenye uso ulio wazi, chanjo hiini muhimu kwa kinga dhidhi ya magaonjwa hayo matatu ,nyuma kuna manthari meupe na ni tulivu.

Mtu aliyevalia gwanda la kazi la njano, akiwa amesimama au akitembea kwenye eneo lililofurika maji, ana viatu vya plastiki vya rangi nyeupe na amebeba chombo cha rangi ya bluu mgongoni ,kinachoweza kuwa chombo cha kusambaza dawa au chanjo. Eneo linaloonekana kama shamba au mtaa uliojaa maji, labda baada ya mafuriko.

Mtu amevaa vazi la kinga kwa kimbombo overall na glafu akiwa ndani ya kiwanda akibeba madumu mawili yenye alama ya sumu ,moja ni njano nyingine ni buluu ,mazingira yanasisitiza usalama na tahadhari dhidhi ya kemikali hatari kwenye mazingira ya viwandani.

Watu wanne, wawili wakiwa wamevaa reflective jackets za manjano, wanasimama karibu na mtungi wa maji uliowekwa juu ya stedi. Inaonekana wanatoa maelezo au kuelimisha kuhusu matumizi sahihi ya mtungi wa kunawia mkono.

Muuguzi akiwa anampa huduma mwanamke kwenye meza labda akimchunguza au kumpima mwanawe katika kituo cha afya ,mwanamke amevaa hereni na gaoni lenye maua na anaonekana ametulia huku muuguzi akiwa makini na kazi yake manthari inaonyesha huduma ya afya ya msingi mahali pa wazi au katika kituo cha hospitalini.

Mtaalam wa afya amevaa sare za kijani na glavu. Akifunua shuka cheupe juu ya mtu aliye kitandani. Chumba kina madirisha na viti vya plastiki na kuna vifaa vya hospitalini pembeni. Hali inaonekana kuwa ni cliniki au chumba cha dharura.

Barabara iliyojaa maji ya mafuriko, magari na pikipiki zikiwa zinajaribu kupita kwenye maji mengi ya rangi ya udongo, kuna watu kwenye pikipiki, na kwenye magari madogo, huku baadhi ya watu wakisukuma vyombo vyao, kupitia maji hayo, hali hii inaashiria athari za mvua kubwa, au, fereji hafifu ya kupitisha maji, mjini.

Mwanamke amevaa buibui jeusi amesimama kwenye ardhi kavu iliyo na vichaka vichache na miti mikavu, chini ya anga lenye mawingu hafifu mandhari ni ya eneo ilio kauka na ya ukame na udongo ni mwekundu huu ni changamoto za mazingira ya ukame nchini Kenya.

Mtaalamu wa afya amevaa suti ya hospitali na Stetoskopu , akimtazama na kumhudumia mtoto mchanga ambaye amelala kwenye kitanda cha hospitali. Eneo lina mwanga mzuri na linaonekana kuwa chumba cha wagonjwa watoto. Mandhari ni ya kuvutia na kupendeza.

Wahudumu wawii wakiwa wamesimama kwenye rafu zilizojaa bidhaa za masaada mmoja akiwa amevaa koti jeupe la daktari na mwenzake ana barakoa. Mandhari yaonesha inaweza kuwa ni hafla ya kukabidhi msaada au ukaguzi wa vifaa vya afya. Mazingira ni ya kitaalam na ni ya kiafya.

Mkulima shambani akinyunyizia mimea dawa kwa kutumia pampu ya mgongoni na bomba. Amevaa kofia na koti la kuchukua tahadhari dhidi ya dawa. Ni njia ya kawaida ya kulinda mazao dhidi ya wadudu na magonjwa mashambani nchini Kenya. Inaonekana ni mchana.

Daktari au muuguzi aliyevalia masiki au glafu akimtibu mgonjwa akitumia kifaa kinachoonekana ni kipimo cha joto mwilini eneo hili linaonekana kuwa kiliniki au kituo cha kiafya.

Mama mjamzito akiwa amelala kwenye kiti akosaidiwa na mkunga ambaye amevalia glavu na barakoa ,akitoa huduma muhimu ya afya nyumbani. Mandhari inaonyesha chumba cha kawaida tu cha kiafrika zamani za kawaida mwanga inaashiria huduma za uzazi nyumbani.

Chanjo za virusi vya surua, mafua ya mseto na rubella zikiwa kwenye chombo cha plastiki zamu na shindano zilizo andaliwa kwa matumizi hii ni chanjo ya kinga zinazotumika kuzuia magonjwa hayo.

Mtu ameketi kwenye kituo cha afya akichanjwa na mhudumu wa afya aliyevalia barakoa na kitambaa kichwani. Mezani kuna fomu na vifaa vya matibabu na nyuma kuna watu wengi wakihudumiwa. Hii inaashiria zoezi la utoaji wa chanjo au huduma za afya mahali pa umma.

Mwanamke amevaa nguo za kimaasai ameketi kwenye kiti wakati wa kuchanwa sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa kushoto na nesi aliyevalia kitenge cha huduma. Mwanamke huyu ameweka mkono usoni, labda kwa wasiwasi au maumivu au hata uchungu. Mazingira yanaonyesha ni kituo cha afya.

Mtu mmoja akiwa amevaa shati la giza na begi nyekundu akitembea kuelekea kichaka kikubwa cha majani marefu akiwa amenyanyua mikono juu. Mandhari inaonyesha utoaasili na anaonekana kama anaingia na anapita kwenye msitu au shamba pori. Mazingira ni ya utulivi, pembeni ni kijiji au mashambani.

Bidhaa za miti shamba au asili ikiwa zimeekwa mezani kwa ajili ya kuuza kuna mizizi mingi ya aina mbalimbali pamoja na vyombo vidogo vya plastiki na mkopo yenye rangi tofauti yametumika kuhifadhi vitu. Hii ni kawaida kwenye masoko ya kienyeji ambapo madawa za asili au miti shamba hupatikana.

Jengo lililoporomoka na watu wengi pamoja na waokoaji wakiwa juu. Na pembeni ya kifusi wakifanya juhudi za uokoaji. Wengine wamevaa sare za zimamoto na kuonyesha tukio la dharura. Huku watu wengi wakiangalia na kusaidia. Bango linaonyesha lilichapishwa mwaka wa ishirini na kumi na tisa. Ikimaanisha tukio hili lilitokea kipindi hicho.

Daktari wa meno na mhuguzi wakisaidia mgonjwa aliyekaa kiti cha daktari wa meno. Wote wamevaa barakoa na glavu za mpira huku mgonjwa akivalia kinga ya plastiki ya rangi ya pinki. Hali inaashiria Huduma ya tiba ya meno au uchunguzi wa kiafya.

Wanakijiji wawili wakitembea kwenye maji mengi ya mafuriko katikati ya nyumba za mabati na nyasi. Kila mmoja ameshika fimbo. Maji yamejaa kwenye uwanja na yanaonyesha adhari za muvua kubwa au mafuriko kwenye makazi ya watu. Hali kama hii huleta changamoto nyingi kwa jamii.

Mfanyikazi wa afya akiwa amevaa koti la mahabara na kofia ya plastiki, akiwa ameweka vidonge pamoja na Chupa za dawa. Anaonekana aakiondoa na kuandaa sanduku za dawa kwa ajili ya usambazaji au mauzo.

Eneo lililoathirika na mafuriko au maji mengi. Miti na matawi makubwa yameanguka na udongo umeharibika. Kando ya eneo hilo kuna umati mkubwa wa watu wamesimama wakitazama wakionekana kushangaa au kuwa na wasiwasi. Inaonyesha athari za mvua kubwa au mafuriko kwenye eneo hilo.

Daktari wa meno akimfanyia mgonjwa matibabu ya meno kwa kutumia kifaa cha daktari wa meno. Mdomo wa mgonjwa uko wazi na daktari anaonekana anafanya uchunguzi au matibabu ndani ya kinywa. Mazingira ni ya kliniki ya meno na mandhari ni tulivu na ya hospitalini.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakimfanyia mgonjwa uchunguzi au matibabu ya meno katika kliniki . Dakatri amevaa glavu na sare za kazi huku msaidizi akimshikia mwangaza na vifaa vinginevyo . Mazingira ni safi na ya kitabibu.

Mfugo anaonekana ameaga ikionyesha adhari za ukame mkali. Watu wawili wamesimama nyuma ya mfugo huu wakiwa wamevaa mavazi ya kiuji na kuangalia mbali. Hali hii ni ya kutisha ama ya kukatisha tamaa inaadhirisha changamoto kubwa za uhaba wa maji.

Nesi akiwa anachanja mtoto mdogo aliyezuiliwa kwa upole na mzazi wake, kwenye hospitali au kliniki. Wote wamevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kiafya, na mazingira ni ya huduma za afya. Hii ni kawaida wakati wa utoaji wa chanjo wa watoto, Kenya.

Nyumba za mabanda, zilizojengwa kando ya mto, ulio tawaliwa na maji ya rangi ya udongo, dalili ya maafuriko, baadhi ya nyumba zimeharibiwa vibaya, na vifaa vyao vimeanguka, kuonyesha athari za mafuni, mafuriko, kwenye makaazi ya watu.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa sare nyekundu na barakoa. Akimuonyesha mwanamke mwingine namna ya kusafisha meno kwa kutumia mfano wa taya na mswaki. Hii ni hali ya elimu ya afya ya kinywa na meno.

Madaktari wawili wakimtazama mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha mgonjwa cha matibabu. Amevaa mavazi ya kinga , kofia za upasuaji na barakoa na mmoja anatumia chombo cha matibabu kinywani kwa mgonjwa . Hali inaonyesha huduma ya afya katika kliniki au hospitali ya meno.

Mtu akifanya mazoezi ya mkono akitumia mashine ya hospitali. Huku mtoa huduma akiwa karibu kutoa usaidizi. Mazingira ni ya chumba cha tiba au mazoezi ya viungo. Na vifaa vinaonekana kuwa vya kisasa. Ni sehemu ya tiba ya kurejesha nguvu au saikoterapi.

Sehemu mbele ya Ahero County Hospital ikiwa imezingirwa na maji mengi ya mafuriko, maji yamefunika sehemu kubwa ya eneo na kuingilia hospitalini mazingira yanaonyesha hali ya dharura baada ya mvua kubwa.

Kundi la watu wamekaa kwenye viti vya plastiki wakidungwa mduara nje kwenye uwanja wa wazi huku mtu moja akisimama kati kati akizungumza kwa mbali kuna jengo na inaonekana ni mkutano wa kijamii au kikao cha kuhamasisha mashinani. Hii ni njia maarufu ya kujadili maswala na kutoa elimu vijijini.

Eneo la makazi ambalo limezingirwa na mafuriko. Maji yamejaa hadi viwango vya juu karibu na nyumba zenye paa la bati na miti midogo imejaa kwenye maji. Mandhari inaonyesha athari za mvua kubwa au mto kujaa kwa sababu ya mafuriko. Kwa sasa watu hawapo wazi lakini nyumba zinaonekana.

Madaktari wakifanya upasuaji katika chumba cha upasuaji. Wamevalia mavazi ya kinga ya kijani pamoja na barakoa na kofia za kuzuia maambukizi wakitumia vifaa vya kisasa vya upasuaji na vifaa vya matibabu na taa za upasuaji zikiwa zimetandazwa vizuri.

Mwanamke amelala kando kwenye zulia, mtu mwingine akimtambaza tumbo kwa mikono. Inaonekana ni uchunguzi wa afya, pengine ukaguzi wa uzazi au mimba. Mandhari ni tulivu na inaonekana ni ya kupendeza na ni hali ya kijijini.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe la maabara, Glovu ,kofia na barakoa. Akikagua na kushugulikia mitungi ya gesi ya oksijeni kwenye chumba cha Inspection Area . Mitungi mingi imepangwa foleni na ni mikubwa, ikiwa tayari kwa matumizi ya hospitalini.

Watoto wachanga waliolazwa hospitalini. Wauguzi wawili wanawahudumia watoto waliolazwa kwenye vitanda maalum al maarufu incubator . Mazingira ni safi. Kuna mashine na vifaa vya afya kwa uwangalizi wa watoto ,waliozaliwa na changamoto za kiafya . Hii inaonyesha huduma za kutunza watoto wachanga.

Sehemu ya mbele ya hospitali ya Ahero county hospital, ikizingirwa na maji ya mafuriko huku eneo lote la kuingia likiwa limejaa maji. Hali hii inaweza kuathiri shughuli za hospitali na usalama wa wagonjwa na wahudumu wa afya.

Kioski cha bidhaa za kienyeji barabarani ambacho kimepambwa kwa mapambo ya rangi na chupa nyingi za plastiki zilizojaa unga na vinywaji tofauti tofauti, kuna wanaume wawili ambao wamesimama wakichagua au kuzungumza na muuzaji chini ya mwavuli wa rangi ya machungwa hii inaaonyesha sehemu ya mawaida tu ya biashara ndogo ndogo kwenye maeneo ya Kenya.

Mtaalam wa maabara amevaa koti jeupe na glavu, akifanya kazi na vifaa vya kisasa mezani. Akiwa anaandika kwenye daftari. Kuna vifaa vya kuchunguza sampuli na sindano mezani. Ishara ya shughuli za uchunguzi wa afya, au vipimo vya maabara. Hii ni mazingira ya hospitali au kituo cha afya.

Mama aliolala kitandani hospitalini akiwa ameshika mtoto mchanga. Huku watu wengi kadhaa wakiwa wamesimama pembeni wakimtembelea. Mazingira yanaonyesha ni wodi ya hospitali, na kuna viti pamoja na bidhaa ya vifaa vya matibabu karibu nao. Inaonekana kama ziara ya kuwapongeza wazizi kwa kupata watoto.

Watu wanne wamevaa mavazi maalum meupe ya kujikinga wakiwa ndani ya hema la afya mmoja akimwaga dawa kwa bomba juu ya kitanda kilicho na mtu amefunikwa. Hii hatua ya kudhibiti maambukizo ya magonjwa hatari kama vile Ebola au Covid-19.

Daktari wa macho akimtazama mgonjwa kupitia kifaa cha kuchunguza macho katika kliniki au hospitali. Wanaonekana ndani ya chumba cha matibabu chenye ukuta wa rangi ya samawati na ni mazingira ya kliniki au hospitalini na mandhari ni tulivu na ya kuvutia.

Mtu aliyevaa mavazi meupe ya kujikinga, akiwa shambani akiweka dawa kwa mimea kwa kutumia bomba refu linalotoa ukungu wa dawa. Mazingira ni ya shamba kubwa lenye mimea ya kijani na kuna mlima upande wa nyuma. Hii inaonyesha shughuli ya kupulizia dawa za wadudu au magonjwa kwenye mazao.

Muuguzi akiwa amevaa sare na barakoa anashika sindano na chupa ya chanjo karibu kiipima na kupiga chanjo kwa mtu. Watu wengine wanazunguka nyuma wazunguka nyuma wakisubiri au kushuhudia kinachoendelea.

Mtu akiwa amevaa kofia la kijani akitumia kifaa cha kusafishia mikono katika eneo la kuosha mikono lenye mabafu mawili na bomba za maji eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya uma yenye kuta za tofali na picha zinazoeleza usafi wa mikono.

Watu wawili wakiwa na barakoa vazi ya rangi nyeupe, wamesimama kando ya gari la aina ya Van yenye rangi ya khaki. Gari lina lembo na maandishi ya water project . Inaashiria wanahudumu na mradi wa maji.

Lori lilemavu lililoinuka upande wake katikati ya mtaa uliojaa maji ya mvua au mafuriko. Watu wanne wamesimama kando wakielekea sehemu tofauti, wakiwa wamevaa nguo za mvua. Maji yalivunja kwenye barabara yanayoonekana kuyeyuka kwa kasi

Mtu akitembea kwenye barabara iliyofurika na maji akiwa amevaa suti nyeusi na Kofia akiwa na begi mgongoni na anatumia fimbo kufikisha mzigo wa vitu alivyovibeba. Magari mengine yameegeshwa kando ya barabara na kuna ambulensi na watu wengine wakiwa pembeni.